Wachezaji hawa wamo kwenye uwanjani na wanaonekana kushangilia na kupuliza tarumbeta kwa furaha kwa kuwa hawa wanashabikia timu yao ambayo wanacheza kwenye uwanja.

Hawa watu wawili ni viongozi wa Kenya. Mmoja ni rais William Samoei Ruto na mwingine ni jaji mkuu wa judiciary Martha Koome.

Mtu ambaye amesimama, anapeana vidole yake ili waweze kuweka katika system ya Kenya. Kwa kila mara, mtu ukitaka hata kupewa kitambulisho, lazima upeane vidole zako ili uonekane kwamba wewe ulipitia katika ofisi hili na umeregistiwa.

Hawa ni wachezaji na wamepanga laini. Kwa pamoja na hayo, wamevalia nguo nyeupe kubakia moja ambaye yeye amevalia kichani kibichi.

Tunaona watu ambao wameketi chini, wengine wamesimama na kupanga foleni. Huku ni huduma center na watu wanakuja ili wapewe huduma za serikali.

Hawa watu ambao wanasimama ni viongozi mashuhuri wa nchi yetu ya Kenya wakiongozwa na raisi Wiliam Samoei Ruto na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua.

Watu hawa ambao wamekuja na kupanga laini katika ofisi kuu ya serikali, wamehimizwa na wanakuja ili kujisajili na mpangilio ambao serikali wamewapa.

Huyu ndiye jaji mkuu wa Kenya wa judishiari, yeye anaitwa Martha Koome kwa mara nyingi huwa yeye anasimamia kesi ya vigogo kama vile wakati ya uchaguzi.

Ofisi za Posta katika nchi yetu ya Kenya ina umuhimu kubwa sana kwa wananchi ,kwa kuwa watu ambao wako mbali mbali wanaweza tuma barua ama kutuma vitu lolote kutumia ofisi hili na inaweza pata vitu zako kwa urahisi

Huku ni ofisi na mahali ambapo tunaona ni mahali ambapo watu wanapewa mwelekeo, huwa inaitwa kwa lugha ya kimombo reception .

Baadhi ya vigogo ambao wamesimama hapa ni gavana wa Nairobi ambaye anaitwa Sakaja, hawa wamesimama mbele wakiwa wamepewa taji tofauti tofauti wa kufanya kazi zao vizuri sana.

Kadanda katika nchi yetu ya Kenya, imenawiri sana na serikali wamefanya mambo mengi kwa kuingilia kati kwa kuwapa motisha vijana hawa kwa michezo yao ya kila siku.

Sehemu hili ni pahali pa takataka. Watu huwa wanatupia takataka na serikali siku ya leo tunaona wamekuja kuichimba na kuitoa takataka zote ili waepushe watu kushikwa na maradhi tofauti tofauti.

Paipu hii kubwa inasafirisha maji kutoka mahali moja hadi nyingine na ina umuhimu kubwa sana kwa kuwa serikali wanaweza sambaza maji kutoka kaunti moja hadi nyingine na watu wanaweza pata manufaa mengi kutoka maji haya.

Hili ni mtaro ambalo serikali waliweza kuyachimba, ili maji yanapotoka upoande wa juu ama chini, yanaweza kupitia kwa kuwa yakipita barabara yanaweza kuleta uharibifu kubwa.

Tunaona wateja ambao wameketi chini kwenye Huduma Kenya wakingoja wapewe huduma kwa kuwa hili ni la ofisi la serikali.

Huu ni uwanja wa police Sacco Stadium ambao huwawa wachezaji wakandanda huwa wanakuja kujipima kimisuli ili wajue nani ni bingwa wa kucheza mpira.

Huku ni kwenye mkutano na tunaona vigogo ambao wanatembea, baadhi ya viongozi hawa ni kama vile rais William Ruto.

Watu hawa wawili ambao wamesimama, ni wateja na wamekuja katika jumba hili la serikali la huduma center ili wapewe huduma wanayohitaji. Mhudumu ambaye ameketi anawaelekeza na kuwaambia jinsi ambavyo wanapaswa kufanya.

Hapa ni barabarani na tunaona watu ambao wakitembea wakifanya shughuli zao za kila siku kando yake kuna takataka ambazo watu wameyatupia huku.

Watu hawa ambao wamekaa chini na wanaandika makaratasi ni wafanyikazi wa serekali. Hawa wametumwa kuja miji tofauti tofauti ya Kenya, ili kusajili watu ili wapate kitambulisho yao.

Huduma Kenya inafanya servesi nzuri sana kwa wateja na wananchi kwa jumla, kwa kuwa, inatupa weledi wa kujua mambo mengi kwa kuwa, kama una tatizo waeza enda huku na ukasaidiwa na pia, unaweza kuonyeshewa mbinu mpya ambavyo unaweza tumia mitambo.

Hapa tunaona watu wengi ambao wamekaa chini wakingoja huduma wapewe katika ofisi. Kwa pamoja na hayo, kuna askari ambaye amesimama ili kuhakikisha kuna usalama katika jumba hili.

Watu hawa wawili ambao wamesimama ni viongozi ambao wanajulikana sana katika nchi yetu. Mmoja wao ni raisi Wiliam Samoei Ruto na huyo mwingine ni jaji mkuu.

Hawa ni mashabiki, na wanaonekana kuwa na furaha tele, wanashangilia wachezaji ambao wako kwenye uwanja ili wapatie hawa motisha.

Watu hawa ambao wanasimama ni majaji. Ambaye yumo katika kati yeye ni mkuu wa hao wote kwa kuwa yeye anasimamia kitengo cha judiciary .

Tunaona vigogo na wanatembea. Baadhi ya viongozi hawa ni mstaafu aliyekua rais Uhuru Kenyatta. Hawa wanatembea na wanaonekana kua na furaha nyusoni mwao.

Huku kuna mwonekano ya watu wengi sana ambao wamefurika na kupanga laini. Ina ishara ya kuwa huyu mtu ambaye anaketi chini ametumwa na serikali ili kuwasajili hao watu.

Wakenya ambao wako na matumaini ya kuenda ughaibuni miaka zijazo, wanapaswa kutembelea ofisi hili, ili wapewe tiketi ama wapewe pasipoti ili wapewe kibali ya kuenda nchi nyingine.

Hawa ni wachezaji. Na kwa muonekano, wanonekana kua na furaha sanaa, kwa kua wameweza kushinda na bashasha ina sheheni nyusoni mwao.

Hapa ni ofisi ya huduma center na unapohiona ni mtu amekaa chini na anangojea kuhudumiwa maafisa ya polisi.

Hawa ni wachezaji na wako uwanjani. Wanaonekana kurukaruka na kujawa na furaha. Katika upande mwingine kuna watu ambao wameketi chini.

Hapa ni ofisi na tunaona mabango ambayo yameandikwa huduma Kenya, pamoja na hayo kuna maandishi ambayo yanaonyesha kuwa yanaendeleza huduma bora.

Hawa ni mashabiki na wamekucha uwanjani ili kuweza kusherekea na kuwapa motisha wachezaji ambao wanacheza uwanjani.

Haya ni vitambulisho ya wakenya ambao waliweza kutembelea kituo cha huduma na wanapaswa kukuja huku ili waweze kuchukua vitambulisho vyao.

Tunaona watu wengi ambao wamesimama baadhi ya hao watu ni jaji mkuu maraga pamoja na rais msataafu Uhuru Kenyatta.

Huyu mtu ambaye ameketi chini ameshika risiti. Na yeye ako kwenye foleni akingoja apewe usaidizi.

Huku tunaona watu ambao wameketi chini na wako na kalamu na wanaonekana wakiandika vitu kwa mwonekano wangu wana wamekuja huku ili wasajali vijana wadogo ambao wanaitaji Kitambulisho.

Mwanamke huyu ambaye ako katikati na ameshika bibilia anakula kiapo na yeye ndiye mkuu wa Judiciary katika nchi yetu ya kenya.

Hapa ni ofisi la serikali, la mdhumu huyu ambaye anakaa chini anajaribu kumpa mwananchi ambaye anakuja ofisi hii kwa mambo ya ku register baadhi ya vitu kaka vile vitambulisho.

Hapa ni ofisi ya huduma centre na mtu huyu ambaye anasimama anaongelesha watu ambao wameketi chini. Inaonekana yakuwa yeye ni mkubwa na anawapa mwelekeo wanaopaswa kuzingatia.

Watu hawa ambao wamejikusanya na kusherekea, ni mashabiki wa timu ya wachezaji ya kandanda ya Gor Mahia katika nchi yetu ya Kenya ,Kwa mara nyingi Kenya huandaa mashindano ili kuendeleza kipaji ya watu mbalimbali.

Ishara hii ambalo lina mchoro ya mikono miwili ambayo yamesalamiana na wanaandika ''Tuko Pamoja,'' ilikuwa inatumiwa wakati wa kampeni wakati mstaafu rais Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta uongozi.

Tarakilishi huwa ina majukumu mingi sana katika maisha yetu haswaa katika serikali yetu ya Kenya, mtu akiwa anataka kuunda hata pasipoti huwa wanatumia hii mitambo ili kuitoa hiyo kurasa.

Watu Hawa ambao wamesimama ni vigogo ambao Wanawakilisha chama kuu ya ODM ambao ni WA upizani wa serikali.

Hapa tunaona watu wengi sana ambao wameketi chini wakingoja wapewe huduma kwenye ofisi hili la serikali.

Mkusanyiko ya hawa watu, ambao wamekaribiana inaonekana ya kwamba, wako katika na wanashabikia timu ya Kenya kwa kuwa wamebeba bendera ya Kenya shingoni.

Tunaona watu wengi sanaa ambao wamesimama. Na huku tunaona Rais Mheshimiwa Ruto akiwa akiapishwa na jaji mkuu na bibi yake akishika bibilia

Huyu anayesalamia majaji hawa ni rais wa Kenya William Samoei Ruto. Yeye ndiye aliyechaguliwa wakati wa uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili.

Wachezeji hawa ambao tunawaona wamefurahia sana na wako na vishindo vikuu kwa kuwa wamebeba vikombe kwa kucheza vizuri katika mchezo wao.

Tunaona raisi William Samoi Ruto akikula kiapo kando yake, ambaye amesimama ni mkewe ambaye jina lake ni Rachel Ruto

Watu hawa ambao wameka chini inaisha ya kwamba wamo katika uwanja na washabiki timu ambalo wamekuja kushabikia na wao wanaonekana kutulia na kuangalia yanayoendelea uwanjani.

Watu hawa ambao wako katika ofisi ni wafanyikazi wa serikali. Kwa hapa tunaona kuna eboli Raila Odinga akiji sajili kutumia mitambo ya kisasa akiandika.

Hawa ambao wanatembea wamevalia shati ambazo zimeandikwa majina tofauti tofauti. Na yaonekana ya kuwa hawa ni mashabiki la timu la Gor Mahia.

Hapa ni uwanjani na tunaona wachezaji ambao wako wamevalia majezi mbali mbali kuna watu ambao wako kwenye viketi na wanashangilia hawa.

Hawa ni mashabiki na wanaonekana wamefurika sana, wengi wamebeba bendera ya Kenya, na kwa muonekano wako na furaha tele nyusoni mwao.

Hawa watu ambao tunawaona wakicheza na kupiga mitambo ya <noise> wakikataa mziki ni watu ambao wanashabikia timu la Gor Mahia ambayo pia huwa wanachezea nchi yetu ya Kenya.

Hili ni kikapu, na kwa mara nyingi huwa inapatikana kwa nyumba na watu haswa hutumia kuweka vitu ambavyo havitakani havitakikani ama watu huu baada ya kumaliza chakula waweza kuweka hapo.

Hawa watu wamefurika kwenye uwanja na kwa muonekano wamebeba bango ambalo linaonyesha timu ambayo wanasapoti.

Hapa ni uwanjani na tunaona wachezaji ambao wanacheza mchezo wa soka. Kwa upande mwengine kuna watu ambao wamekaa chini, na wanashabikia wachezaji hao.

Hapa ni chumba ya serikali ya kuwapa watu savesi mbalimbali na mtu ukiwa na tatizo lolote unapaswa kutembelea kituo hiki na utapewa usaidizi nzuri.

Hapa tunaona wachezaji ambao wanacheza polepole na tena kuna mashabiki ambao wameketi chini ili kutazama mchezo huu.

Hapa tunaona baadhi ya waheshimiwa ambao wako wakijadiliana. Mmoja wa hawa ni jaji mkuu, Martha Koome ambaye yeye anasimamia mambo ya mahakama.

Watu hawa, ambao wameketi chini ni wazalendo wa Kenya, ambao wametembelea ofisi kuu ambayo inaitwa Huduma Centre ili wapate usaidizi kutoka kwao.

Hii ni risiti ambayo mtu akienda katika huduma Centre ya Kenya unapewa na ukiwa umefanya malipo itaonyesha yakuwa wewe umesha lipa.

Tunaona watu wakitoka kwenye jumba hili, amablo limandikwa Huduma Kenya, kando yao kuna askari amabye amesimama na amevalia yunifomu , na yeye anafanya kazi ili kuhakikisha kuwa kuna usalala humu.

Ofisi ya Huduma Kenya katika nchi yetu ya Kenya Ina umuhimu mkubwa sana kwa watu wa ikiwa na shida lolote ukitaka kujisajili kwa njia yoyote like unaenda katika nyumba hii utapata usaidizi kwa haraka.

Hawa watu ambao wameketi chini. Inaonekana ya kuwa ni viongozi ambao ni wa chama moja na wote wamevalia kofia na wengine wamevalia shati ambayo ni nyekundu.

Kalonzo Musyoka ni kiongozi wa wapinzani ambaye kwa mara nyingi sana huwa anakashifu serikali na kuwaambia mahali ambapo wanafaa kutekeleza na kufanya wajibu wao vizuri.

Katika ofisi za serikali kama vile Huduma Centre, watu wengi hukuja huku ili waweze kupewa usaidizi zinazoitajika na ambazo hawawezi kuyafanya peke yao.